Duka kubwa la nguo lenye rafu nyingi zilizojazwa mavazi ya aina mbalimbali. Kuna nguo za kuuzwa na mabango yanayoashiria punguzo la bei. Mionyesho mitindo kadhaa yanaonyesha suti na mashati. Duka lina taa nzuri na linaonekana kuwa la kisasa.

Duka la nguo na viatu, reki za nguo zimepangwa vizuri zikiwemo mashati, suruali na koti pia kuna meza zenye viatu ya aina mbalimbali. Kwa nyuma rafu zimejaa viatu zingine na mifuko . Rangi ya ndani ni nyeusi, kahawia na dhahabu.

Duka la nguo na vitu. Rafu nyeupe zimepangwa kwa urembo zikionyesha mikoba maridadi, viatu vya kisasa na mikufu ya dhahabu. PIa kuna hereni na pete zinazong'aa. Kila kitu kimepangwa vizuri.

Duka la nguo lililopangwa vizuri lenye sakafu ya mbao inayoakisi mwanga. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye reki nyeupe na zingine zimepangwa kwa uangalifu kwenye meza za duara katikati. Kuta nyeupe na taa nyingi zinazong'aa zinafanya duka lionekane maridadi.

Rafu nyingi zilizojaa viatu vya watoto. Kuna viatu vya rangi mbalimbali kama bluu, pinki, na kahawia. Kila jozi limetandikwa kwa kutumia hanger . Ni sehemu ya duka la viatu likiwa na uteuzi mpana.

Duka la nguo lililojazwa mavazi mbalimbali. Nguo nyingi zimeninginia kwenye reki zikionyesha rangi tofauti na mitindo. Baadhi yao ni fupi nyingine ni ndefu. Taa za duka zinaangaza vizuri zikifanya duka zionekane vizuri. Ni eneo la kufanya manunuzi.

Duka la nguo lililojaa bidhaa. Safu za suruali zimepangwa vizuri kwenye mabano ya kuning'inia. Juu ya rafu hizo kuna mikoba ya ngozi ya rangi mbalimbali ikiwemo kahawia, zambarau, kijani kibichi na bluu. Nyuma kuna rundo la jaketi na mashati yaliyopangwa kwenye rafu nyingine. Inaonekana kuwa safi na la kisasa.

Duka la nguo lililojaa rafu. Kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuta zina mistari ya rangi ya manjano na nyeupe. Mifuko ya mikono imewekwa juu ya rafu. Ni mazingira ya kawaida ya duka ya mitumba.

Duka la nguo lililojaa bidhaa. Kuna nguo mbalimbali zikiwemo sketi, suruali na magauni zikining'inia kwenye rafu. Mionyesho mitindo kadhaa zimevalishwa nguo, moja ikiwa na gauni la kijana na nyingine vazi la rangi ya maroon . Mbele kulia kuna iliyovalishwa shati la miraba ya buluu na manjano.

Duka lenye bidhaa nyingi tofauti. Kuna rafu ndefu zilizojazwa manukato, saa na vipodozi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vioo, vikionyesha rangi na maumbo mbalimbali. Pia kuna viatu na nguo pembeni. Mahali hapa panaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo likiwa na mashati mengi yaliyotundikwa kwenye reki. Kuna rangi tofauti na mitindo ya nguo na rafu zilizojaa vitambaa au nguo nyingine zilizopangwa nyuma. Inaonekana ni duka la kisasa lenye bidhaa nyingi ya mavazi.

Safu ya mionyesho mitindo zilizovalia nguo zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka. Kila mwonyesha mitindo inavalia suruali na shati au fulana, ikionyesha mitindo tofauti ya mavazi. Sakafu inaonekana kung'aa na inaashiria duka la kisasa la nguo.

Kinyango cheusi cha kike kikiwa kimevalia vazi jekundu maridadi lenye michoro. Kuna miwani ya jua nyeusi na kofia nyekundu. Nyuma kuna reki iliyojaa miwani ya jua na duka linaonekana. Ni onyesho la mitindo ya kisasa.

Kuta zilizojazwa na viatu vingi vilivyopangwa kwa umakini kwenye rafu. Kuna aina mbalimbali, kuanzia vya michezo hadi rasmi. Rangi tofauti na mitindo tofauti zinaonekana wazi. Huu unaweza kuwa ni uhifadhi wa viatu au duka kubwa.

Mlango wa duka kubwa la nguo Max . Nguo zinaonyeshwa ndani kupitia dirisha kubwa la kioo. Watu wanaonekana wakiingia au kutoka. Lina taa nyingi na muundo wa kisasa. Inaashiria ununuzi. Sakafuni kuna vigae.

Mlango wa duka la nguo la Hillmarten. Ndani ya duka, kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na reki zikionyesha bidhaa mbalimbali. Ishara nyekundu ya sale inaonekana. Kuingia kuna milango miwili ya usalama. Ni duka la kisasa.

Duka la nguo lililojaa bidhaa ikiwemo fulana na mashati yaliyotundikwa kwenye kamba. Rafu zimejaa nguo zilizokunjwa vizuri huku ukuta ukiwa na muundo wa matofali. Inaonekana ni biashara ndogo ya nguo labda mitumba.

Soko la nguo ambapo nguo nyingi zinaninginya kila mahali. Kuna ishara yenye namba hamsini. Watu wamesimama wakitazama bidhaa. Nguo hizi zinaonekana kuwa ni mitumba au za bei nafuu. Ni soko lenye shughuli nyingi.

Kundi za fulana zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Zina rangi mbalimbali kama nyeupe, njano, machungwa na nyekundu. Baadhi ya fulana zimening'inia kwenye reki nyuma. Ni sehemu ya duka ndogo.

Nguo nyingi zilizoning'inia kwenye kamba, kuna suti, jaketi na suruali za rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na kahawia. Zimepangwa vizuri zikionesha mkusanyiko wa mavazi. Inaonekana kama duka la nguo.

Duka la nguo, lililojaa bidhaa, likiwa na kuta za rangi ya waridi. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye reki, huku mikoba na vifaa vingine vikionekana kwenye rafu zilizopangwa vizuri. Sakafu inaonekana kung'aa, ikionyesha duka maridadi.

Duka la nguo lililoandikwa La Rosa. Kuna nguo nyingi zilizotundikwa kwenye rafu, zikionyesha mitindo mbalimbali. Pia Kuna nguo nyingine zilizopangwa kwenye madaraja. Mifuko na viatu vimepangwa vizuri. Ni duka la kisasa la nguo.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa nje. Lina nambari ya usajili za Kenya. Kuna kioo kidogo cha ziada kwenye boneti ya gari. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na ukuta wa matofali. Chini kuna udongo wa mawe. Anga linaonekana wazi.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye uwanja mkubwa, kwenye nyasi nyingi .Miti mirefu imesimama nyuma yake, ikiota kivuli. Anga ni ya buluu safi, watu wachache wanatembea kati ya magari yaliyosimama. Baadhi ya mahema meupe yanaonekana kwa umbali.

Sehemu ya ndani ya gari kiti cha kati kati kina sehemu ya kupumzikia mikono inayo weza kukunjwa. Dirisha la gari linaonyesha mandhari ya nje yenye kijani kibichi na anga ya bluu, milango ya gari inaonekana kuwa imefunguka kidogo.

Gari jeupe aina ya SUV, likiwa limeegeshwa ndani ya jengo kubwa. Huenda ni chumba cha maonyesho ya magari. Vina rimu za fedha zinazong'aa na madirisha yaliyofichwa. Nyuma kuna nguzo nyeupe na madirisha makubwa yanayoakisi mwanga. Dari ina taa nyingi ndogo ndogo. Mazingira yanaonekana safi na ni ya kisasa.

Mikono miwili ikishikana ikiashiria makubaliano au biashara. Mkono mmoja unashikilia funguo za gari kumaanisha ununuzi au uzaji wa magari. Nyuma kuna magari mengine ikitibitisha mazingara ya biashara.

Gari la kisasa la aina ya Kia, likiwa limeegeshwa mbele ya geti lililorembeshwa. Rangi yake ni kijivu na taa zake za mbele zimewashwa. Linaonekana jipya na safi, likionyesha muundo wake maridadi. Ni usafiri nadhifu.

Onyesho la magari ndani ya chumba kikubwa. Kuna magari kadhaa, SUV nyeusi ikiwa katikati. Mengine meupe yanaonekana pembeni na nyuma. Sakafu ni vigae na kuna madirisha makubwa kuashiria chumba cha kuuzia magari.

Gari nyeusi aina ya Mercedes Benz lililokuwa limeegeshwa barabarani. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na barabara nyingine inayoonekana kupanda kilima ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Gari la abiria ndogo la fedha lililoegeshwa nje. Lina milango ya kuteleza na madirisha meusi. Nyuma yake kuna milima mikubwa ,yenye miamba. Ardhi inaonekana kuwa na udongo. Ni gari la kusafiria.

Gari dogo jeupe limeegeshwa chini ya jengo lenye umbo la kisasa. Jengo hilo limepambwa na kuta za kijivu zenye mistari ya rangi nyekundu na kijani. Gari linaonekana kuwa la usafiri wa utalii

Gari la kifahari la rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yanaonekana maridadi. Nyuma kuna miti mirefu na magari mengine. Anga ni la blue na kuna mwanga wa jua. Ni gari zuri.

Gari aina ya SUV, labda Toyota land cruiser , lililopakwa kando ya barabara. Lina rangi ya buluu na lina paa la mizigo, na ngazi nyuma. Namba ya usajili, inaonyesha limeandikwa.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari yamepangwa ndani yakiwa meupe, mekundu na rangi ya dhahabu sakafu ni nyeupe na inaakisi na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Baadhi ya magari yanaonekana kwa karibu zaidi kuliko mengine.

Gari la kisasa la rangi ya fedha likiwa limepakia kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma yake kuna magari na miti mirefu ya kijani chini ya anga la bluu. Pia kuna watu wanne wanaoonekana kutoka upande wa nyuma.

Gari la fedha lililo pakwa nje ni Sedan lenye taa za mbele zenye kungaa na rimu ya magurudumu ya alloy . Nyuma kuna jengo labda mgaa au duka na miavuli miekundu ya nje, magari mengine yana onekana kwa umbali.

Gurudumu la gari la kifahari lenye rimu za alloyi za fedha. Tairi lina muundo mzuri na linaonekana kuwa jipya. Sehemu ya gari nyeusi linaonekana kushoto. Mwanga wa jua unaonyesha vizuri maelezo.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yamepangwa kwa safu ndefu, baadhi yakiwa meupe, mengine meusi, na mengine mekundu. Inaonekana kama sehemu ya maegesho ya magari makubwa, au eneo la kuhifadhi magari kabla ya kuuzwa.

Lori kubwa likibeba magari mengi, magari ya aina mbalimbali ikiwemo ndogo, la abiria, na jeupe, la mizigo, yamepangwa juu ya trela. Anga ni bluu, na mawingu meupe yanaonekana nyuma. Barabara ni lami, hii inaashiria usafirishaji wa magari, mapya yanasafirishwa, hali ni shwari.

Lori kubwa likisafirisha magari mengi kwenye barabara kuu. Magari yamepangwa juu na chini ya trela. Kuna mengine yaliyopakia mizigo barabarani. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu, inaashiria usafirishaji wa bidhaa.

Mwanamke anayeweza kuwa muuzaji akielezea kuhusu gari nyeupe aina ya tesla ambalo kofia yake ya miguu imefunguliwa. Anaongea na mwanaume mmoja na wote wawili wamevala barakoa. Inaonekana ni chumba cha maonyesho cha magari.

Gari la fedha lililopakia nje. Ni cedan, yenye muundo wa kisasa. Kuna majengo nyuma na lami chini. Magurudumu yanaonekana vizuri na taa za mbele zimewashwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Ndani ya gari ya kisasa, labda Toyota Mark X, ina viti vya ngozi vya rangi ya kahawia. Dashibodi ina skrini ya kugusa na vidhibiti vingi. Usukani una nembo ya Toyota. Gari linaonekana kuwa safi na ni la anasa.

Ndani ya gari. Ujuzi wa dereva upo upande wa kulia. Kiti cha abiria kipo mbele. Redio ipo katikati. Kioo cha kuangalia nyuma kipo juu. Magari mengine yanaonekana nje.

Mwanamke na mwanaume wanatazama gari, muuzaji anaongea nao. Magari mengine yanaonekana nyuma. Wote wamevaa nguo za kawaida, inaonekana duka la gari, hali ya hewa ni nzuri, wanachagua gari jipya.

Gari ina rangi ya fedha. Milima inaonekana nyuma. Matairi yake ni meusi. Limesimama ardhini. Inaonekana tayari kwa safari. Hakuna mtu ndani anayeonekana.

Soko la mboga na matunda likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye vipando na masanduku. Kuna pilipili hoho za kijani kibichi, matango, nyanya, viazi na vitunguu. Wafanyabiashara au wateja wanaoweza kuonekanakwa kwa mbali. Hali inashiria soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali za kilimo zinauzwa.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali zikiwemo ndala na raba, zikiwa zimepangwa juu ya meza. Viatu hivi vina rangi nyingi tofauti kama vile buluu, njano, nyekundu na zambarau. Inaonekana ni soko au duka la viatu.

Viungo mbalimbali vilivyopangwa kwenye ndoo na vikapu sokoni. Kuna poda ya rangi tofauti kama vile manjano, chungwa na nyekundu. Baadhi ya ndoo zina viungo vikali. Ni eneo la biashara la bidhaa za vyakula.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi likiwa limejaa matunda na mboga. Kuna milima ya tikiti maji, maboga na matunda mengine. Watu wengi, wauzaji na wanunuzi, wamekusanyika hapo. Ni soko lenye bidhaa nyingi.

Duka la wazi liliojaa vitu vya aina mbalimbali. Shanga zenye rangi nyingi, mikufu na herini zimeonyeshwa kwa wingi. Duka hili limejengwa kwa mbao na bati likiwa chini ya anga la buluu lenye mawingu machache.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali ndizi, limao na viazi vinaonekana. Watu wanauza na kunua, wengine wameketi chini. Mabango yanaoenakana nyuma. Soko linaonekana wazi lina umati mkubwa.

Bidhaa nyingi za shambani, zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna rundo la viazi, vitunguu vieusi na nyanya. Bidhaa zote zinaonekana kuwa safi. Ni soko la mazao au duka la mboga

Soko la wazi lenye vyombo vingi vya chuma vilivyotengenezwa kwa mikono ,kuna sufuria majiko ya makaa na vyombo vingine vya kupikia ,watu wanatembea katikati ya bidhaa nyuma kuna vibanda vidogo vinaonekana kama soko la bidhaa za nyumbani.

Soko kubwa lililojaa vitunguu vingi. Vimepangwa kwenye magunia na milundo mikubwa chini. Watu wengi wako sokoni baadhi yao wamekaa katikati ya vitunguu. Inaonekana kuwa ni shughuli kubwa ya biashara.

Soko lenye shuguli nyingi, watu wengi wamekusanyika wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inia na bidhaa nyingine zikiuzwa kwenye vibada. Soko linaonekana kuwa wazi anga linaonekana safi, hii inaashiria biashara hai, watu wanashugulikia sana.

Soko la wazi likiwa limejaa miganda ya ndizi. Watu wengi wanauziana bidhaa hizi zikiwa zimepakiwa kwenye makreti ya mbao. Mandhari inaonyesha shughuli hai za biashara.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi. Kuna bidhaa mbalimbali za kuuzwa kama vile ndizi, nyanya, matunda na mboga zinginezo. Wafanyabiashara na wanunuzi wako ndani ya soko na kuna matunda ya buluu na nyeupe na vitambaa vya njano vina nyooshwa juu. Mtoto mdogo anaonekana akitembea katikati ya bidhaa.

Duka la zawadi au vitu vya sanaa. Rafu zimejaa shanga nyingi za rangi tofauti. Mikufu ina mapambo mengine. Pia kuna vinyago vya mbao na vitu vingine vya kitamaduni. Mwanga unaingia kutoka upande ukiangazia bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda. Ardhi ina matope labda kutokana na mvua. Ni mandhari halisi ya soko la jamii.

Soko la sanaa na ufundi nchini . Kuna vibanda vingi vilvyo jaa nguo za kitamaduni, viatu, mikoba na mapambo mengine. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakitazama bidhaa mbalimbali. Rangi za bidhaa ni nyingi na zenye na mvuto. Soko lina onekana kuwa ndani ya jengo. Hali ina onyesha utajiri wa utamaduni.

Eneo la soko lenye matope na uchafu. Juu ya ardhi kuna milundo ya nyanya nyekundu na matunda mengine. Wafanyabiashara, wakiwemo wanawake wawili walioketi nyuma, wanauza bidhaa zao. Sanduku la mbao liko katikati ya soko. Mazingira yanaonekana kuwa machafu huku mabaki ya chakula na tope yakijaa chini.

Soko la maua lenye hema la kijani. Maua mengi ya rangi tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa . Watu wanaonekana wakifanya kazi sokoni. Kuna viti na ndoo zilizotapakaa sakafuni. Inaashiria biashara ya maua.

Milundo mikubwa ya mboga za kijani ikiwezekana mchicha zikiuzwa sokoni. Watu wanaonekana wakichagua au kuuza mboga hizo. Eneo linaonekana kuwa chini ya paa na kuna watu wengine nyuma inaashiria soko lenye shughuli nyingi.

Chumba kilichojaa rekodi za mziki, vitabu na vifaa vya zamani. Mchezaji wa redio wa mbao na picha nyingine za wana muziki ukutani. Kila kona imejaa sanaa na historia ya muziki ikionyesha upendo wa mkusanyaji.

Mikoba ya mikono. Imetengenezwa kwa ngoi na nyuzi. Rangi tofauti zimetumika. Baadhi zina vifungo vya ngozi. Viatu vya ngozi zipo juu. Inaonekana soko la bidhaa. Mikoba imepangwa vizuri. Ufundi unaonekana mzuri.

Mlima wa matunda. Kuna parachichi nyingi, chungwa za rangi ya njano zimepangwa vizuri. Matunda ya kiwano yana miba. Maembe yameiva vizuri juu .Zote zimepangwa vizuri sokoni. Hali mpya inaonekana.

Sebule kubwa yenye sakafu ya mbao. Kuna kabati kubwa la ukutani kwa ajili ya televisheni, lililopambwa kwa rangi nyeupe na kijivu. Dirisha kubwa la kioo linafungukia bustani. Chumba kiko wazi na hakina samani labda kimejengwa upya.

Nyumba kadhaa zilizo jengwa katika eneo lenye nyasi kavu. Nyumba zimezungukwa na kuta za mawe na baadhi zina paa la kisasa. Anga Lina mawingu meupe. Ni mazingira ya makazi ya sasa.

Jengo refu la kisasa linalo onekana liko katika ujenzi au limekamilika hivi karibuni .Lina kioo kingi na limeandikwa NORTHRIDGE HEIGHTS.Nyasi za kijani zinaonekana mbele lina rangi ya bluu .

Eneo la wazi lenye nyasi na majani makavu likizungukwa na miti ya ndizi na mimea mingine. Nyuma majengo marefu ya kisasa yenye rangi tofauti yanaonekana chini ya anga ya bluu isiyo na mawingu ikionyesha mchanganyiko wa asili na maendeleo ya mjini.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya manjano angavu. Dirisha zake ni ndogo na zina fremu nyeusi. Juu ya paa kuna tanki la maji. Upande mmoja wa jengo kuna kuta za matofali na nyasi kavu. Anga ni buluu isiyo na mawingu.

Majengo mawili katikati ya jiji. Jengo moja lina rangi ya kijani kibichi na lingine madirisha mengi. Jengo la pili liko katika ujenzi na lina bango la to let . Anga lina mawingu machache na lina rangi ya buluu.

Jengo la sasa la makazi. Labda ghorofa au nyumba ya kifahari inakuta za kijivu na nyeupe. Roshani za kioo. Mimea ya kijani imepandwa mbele ya jengo na Kuna maegesho ya magari. Baiskeli imeegeshwa pembeni.

Bango kubwa lililonyooka likitangaza ujenzi wa Hurlingham Mall. Bango linaorodhesha huduma zinazopatikana, kama vile maduka makubwa, maduka ya rejareja, maeneo ya mazoezi na maegesho. Pia, lina nembo za makampuni kama: Naivas, Umoja, Farmerplus, na nambari za simu za mawasiliano.

Bango la matangazo la mwananchi credit. Linatangaza mikopo ya hati miliki hadi shillingi millioni ishirini na tano. Kuna namba za simu za kuwasiliana na kampuni. Bango limewekwa kwenye nguzo ndefu, karibu na jengo.

Jengo la biashara la ghorofa tatu lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe likiwa na maduka chini. Kuna bango la to let na matangazo mengine. Kuna bidhaa kama mabomba na baiskeli zikionekana nje ya duka la chini . Inaonekana ni eneo lenye shughuli za kibiashara.

Ua wa ndani wa jengo. Kuta zina rangi hafifu madirisha mengi yenye nundu nyeusi yapo. Mengine yamefunguka juu labda paa, kuna ngazi za chuma chini. Jengo lina usanifu wa kipekee.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa. Kuta zimetengenezwa kwa matofali na madirisha yamewekwa. Sehemu ya juu inaonekana haijakamilika. Chini kuna mabati ya kufunika na nyasi kavu unaoashiria ujenzi unaoendelea.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi. Lina madirisha mengi na roshani zilizopangwa vizuri. Juu yake kuna anga la buluu na mawingu nyeupe linaonekana kutumika kwa biashara au makazi, ni muundo imara.

Jengo refu la kisasa lililoonekana likiwa na ghorofa nyingi na madirisha makubwa ya vioo. Lina rangi za njano na kijivu, huku likiwa limejengwa kando la paa za mabati. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga ni la bluu.

Bango kubwa la kuuza mali, likiwa na neno (FOR SALE) kwa herufi kubwa, lina nembo kubwa (Prime Properties), na linaorodhesha namba za simu za mawasiliano za Angela na Sharon kwa ajili ya (Prime Property). Chini, lina tovuti yao, ikionyesha ni bango la kibiashara la kuuza mali nchini

Jengo refu la ghorofa, ya juu ina rangi ya manjano huku ghorofa ya chini zikiwa na rangi ya kijivu na roshani. Jengo lina madirisha mengi. Kwa umbali kuna anga ya blue na mawingu meupe . Hali inaashiria eneo la makazi jijini. Ujenzi umefanyika. Linaonekana ni la kisasa kujengwa kwote.

Majengo kadhaa chini ya anga safi , jengo la manjano linasimama wazi katikati likizungukwa na kuta za mawe, nyasi kavu na kichaka kidogo viko mbele na majengo mengine yanaonekana nyuma upande wa kushoto na kulia.

Jengo refu la ghorofa nyingi lina madirisha mengi yenye nondo za chuma. Rangi za nje zinaonekana kuwa kijivu na nyekundu. Kuna nyaya za umeme zinazopita mbele ya jengo, inaashiria eneo la makazi au biashara.

Bango la matangazo limebandikwa kwenye nguzo. Lina tangaza nyumba za Highway Heights Kilimani zinazopatikana kwa ununuzi au upangaji. Linaonyesha ofisi za kisasa zenye huduma bora. Namba ya simu imeandikwa upande wa chini wa bango. Hii ni tangazo la mali isiyohamishika

Jengo refu la ghorofa labda makaazi lenye roshani nyingi kwenye kila ghorofa. Rangi za jengo ni kahawia na nyeupe zikitoa muonekano wa kisasa. Madirisha mengi yanaonekana. Baadhi ya nguo zimetundikwa nje ya roshani.

Nyumba ndogo iliyozungukwa na bustani nzuri. Majani ya kijani kibichi na miti mirefu vimepamba mazingira, vikitoa kivuli. Nyumba inaonekana imetengenezwa kwa mawe na ina paa la vigae. Milango na madirisha yana rangi nyeupe yakiendana vizuri na mimea.

Roshani pana ya ghorofa. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vyenye kahawia na kuna matusi ya chuma yenye nakshi. Majengo mengine yanaonekana mbali. Mengine yana paa za vigae na mengine marefu. Anga ni bluu na kuna miti na magari chini.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi na madirisha. Juu yake kuna mnara mrefu wa mawasiliano wenye umbo la duara. Katikati kuna bango la for sale likitangaza nyumba kuanzia $40,000 huko Lavington, Nairobi.

Jengo refu la ghorofa, lina rangi nyeupe na njano, madirisha yake ni meusi, roshani zimetengenezwa kwa kioo, miti inaonekana pembeni, anga ni ya buluu, jengo limekamilika vizuri, linaonekana ni la kisasa.

Kundi la mananasi yaliyopangwa kwenye rafu katika duka kubwa. Mengi yanaonekana safi na tayari kuuzwa. Kuna ishara juu inayoonyesha bei na huduma ya kukata mananasi bila malipo. Nuru inatoka juu.

Friji ya kuonyeshea bidhaa za chakula zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Zimepangwa kwa safu, zikionyesha aina tofauti ya nyama, soseji na bidhaa nyingine ya kufungasha. Lebo ya bei inaonekana zikiwa zimeambatanishwa kwenye rafu, zikionyesha bei za budhaa. Hali hii inaashiria sehemu ya duka kubwa au maduka ya vyakula vinavyouza bidhaa zilizohifadhiwa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali. Wanawake wawili wanaonekana wakisukuma toroli ya ununuzi kati ya bidhaa hizo. Mwanga mkali unatoka kwenye dari.

Ndani ya duka kubwa au maduka , rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Katikati kuna rundo la karatasi za choo zilizopunguzwa bei. Ni mazingira ya biashara ya rejareja, yenye bidhaa nyingi za matumizi ya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati. Dari ina taa nyingi ndefu zinazotoa mwanga. Kushoto mbele, kuna ishara inayoonyesha sehemu ya pasta na mchele.

Sehemu ya duka la bidhaa iliyowekwa alama fruit and vegetables. Kuna ndizi, machungwa, karoti na nyanya zilizopangwa kwenye makabati ya mbao. Taa za dari zimeangaza eneo hilo. Ni idara ya matunda.

Safu ndefu ya baiskeli za watoto zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa. Zina rangi mbalimbali maridadi. Baadhi zina vikapu vidogo vilivyounganishwa mbele. Sakafu ya duka ina vigae vyeupe.

Rafu ndefu zilizojaa pakiti za nepi za watoto ndani ya duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za nepi zikiwemo chapa za huggies na molfix zilizopangwa kwa ukubwa wa aina. Rafu zinaonekana zimejaa kabisa. Mwanga wa kutosha unaangazia bidhaa. Unaonekana kama sehemu ya duka la rejareja inayouza bidhaa za watoto.

Duka kubwa, lenye bidhaa nyingi, zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu zinangaa, na zina rangi tofauti. Sakafu ni safi na kuna alama za miguu. Rafu kuu imeandikwa Clean Shelf .

Ndani ya duka kubwa la reja reja kukiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mteja anaonekana akisukuma toroli la ununuzi. Kuna aina nyingi za vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Njia kati ya rafu inaonekana safi, ni duka lenye bidhaa nyingi.

Duka kubwa la bidhaa likiwa na rafu zilizojaa vitu. Kuna chupa nyingi za mafuta ya kupikia yenye rangi ya njano. Pia kuna pakiti ya kahawa na bidhaa nyingine. Sakafu ni ya kijivu. Duka linaonekana kupangwa vizuri na lina taa za dari.

Rafu nyingi kwenye duka kubwa la rejareja zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna pakiti za maziwa, unga na bidhaa nyingine nyingi za chakula zilizopangwa vizuri zikionyesha uteuzi mkubwa wa wanunuzi. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi nyekundu iliyokolea ikitoa mwonekano wa duka lenye bidhaa nyingi.

Rafu nyingi zilizojaa bidhaa ndani ya duka kubwa. Kuna bidhaa aina mbalimbali zikiwemo sabuni, vinywaji na nguo. Rafu zimepangwa vizuri na zina mwanga mzuri. Ni eneo la biashara la kisasa.

Rafu nyingi kwenye duka kubwa la rejareja, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna sabuni, chupa za vinywaji na vifaa vya usafi. Rafu zimepangwa vizuri. Bidhaa zina rangi tofauti zikivutia wateja. Ni duka kubwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa na rafu zilizojazwa na bidhaa mbali mbali za kiutamaduni na zawadi. Mifuko ,mapambo na vinyago vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za mbao. Sakafu ya vigae vinaonekana safi na vimeangaziwa vizuri. Hali hii inaashiria eneo la kibiashara linalouza bidhaa ya sanaa ufundi wa mikono.

Ndani ya kubwa ya duka la Quickmart, kuna rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali, ikiwemo vinywaji na matunda. Bango linaelekeza kwenye wholesale items . Taa nyingi zinang'aa kutoka juu. Linaashiria ununuzi wa bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa ,ikiwa na idara ya matunda na mboga iliyo katikati. Kuna wateja wakichukua bidhaa, na rafu zimejaa vitu mbalimbali. Sehemu ya jibini, inaonekana mbele ikionyesha upana wa bidhaa za chakula zinazopatikana.

Sehemu ya duka kubwa ya viatu likiwa na rafu zilizojaa haina tofauti, bango la hamsini ondoa linaonekana likionyesha punguzo. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye duka. Rafu za bata zimejaa masanduku ya viatu.

Duka la foodplus lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Juu kuna bango kubwa la njano lenye neno sizzling offers . Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu. Dari ni nyeusi na ina taa zinazotoa mwanga. Inaonekana kuwa duka kubwa la bidhaa.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa lenye sakafu safi ya vigae. Rafu zimejazwa na bidhaa mbalimbali zinaonekana zikienea ndani ya duka. Kuna mbali sehemu ya kulipia na watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi au wakiwa kazini.

Rafu nyingi zilizojaa viatu vya aina mbalimbali. Kuna vya kiume na kike yenye rangi tofauti kama vile nyeupe nyeusi zambarau na nyekundu . Baadhi yao vimeonyeshwa na kuna mabango ya matangazo ya SNAEKER FEST.

Foleni ndefu ndani ya duka kubwa, labda la rejareja. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vinywaji na vifaa vya nyumba. Njia kati ya rafu inaonekana wazi ikiruhusu wateja kupita. Taa za dari zinatoa mwanga mwingi zikifanya bidhaa zionekane vizuri.

Rafu nyingi kwenye duka kubwa la rejareja, zikiwa zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali. Kuna juisi za machungwa, vinywaji vya rangi tofauti na maji. Zimepangwa vizuri, zikionyesha wingi wa bidhaa. Taa za duka zinaangazia bidhaa.

Sehemu ya butcha ndani ya duka kubwa. Kuna sehemu tatu tofauti ya nyama: pork, white meat na red meat .Chini ya mabango haya kuna kaunta za glasi zenye nyama mbalimbali. Wafanyakazi wawili waliovalia sare wanaonekana nyuma ya kaunta ya red meat .Mbele kuna rundo la chupa za vinywaji baridi na masanduku ya offer .

Sehemu ya duka kubwa likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kulia kuna chupa za vinywaji vya rangi ya machungwa na karibu nazo kuna furushi ya bidhaa za usafi wa kike. Gari la ununuzi linaonekana mbele.

Duka kubwa la vifaa vya mazoezi. Mashine kadhaa za kukanyaga. Vingenevyo vya afya vimepangwa vizuri kwenye zulia la kijani. Rafu zilizo mbali zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za michezo na vinywaji vya kuongeza nguvu. Nguzo zenye matangazo ya wanariadha zinasisitiza umuhimu wa asiha.

Duka la baiskeli nyingi zimepangwa. Baadhi zina rangi tofauti. Zinakaa kando kando. Magurudumu yake yanaonekana vyema. Rafu nyingine zinaonekana nyuma. Inaonekana duka kubwa. Bidhaa nyingi zinauzwa.

Mfanyikazi wa Naivas anapanga bidhaa za vyakula dukani akihakikisha rafu zimejaa. Anaonekana akipanga chupa za michuuzi mbalimbali na vitu zingine, zikiashiria uteuzi mpana wa wateja. Hali hiyo inaonyesha shughuli za kawadia za duka kubwa, ambapo bidhaa hupangwa ili kuvutia wanunuzi.